Ndani ya darasa la chuo madawati yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Kila mmoja likiongoja mwanafunzi, daftari na wazi jipya. Ukimya wa darasa unazungumza juu ya nidhamu na ari ya kusoma. Hapa ndipo ndoto huanza kuchukua sura. Maarifa hujengwa na maisha ya baadaye hupangwa dawati baada ya dawati.

Katika uwanja wa mbio wanariadha wawili wanakimbia kwa usawa .Koech mmoja wao amefungwa macho kwa kifaa maalum lakini mkononi anashikilia kamba ndogo inayounganisha kwa shirika wake. Kwa kila hatua wanapiga hatua kwa umoja.

Kwenye mlango wa kawaida wa taasisi ya elimu karatasi imebandikwa ikisomeka No exit for students. Ujumbe huu rahisi lakini thabiti unaashiria nidhamu, usalama na utaratibu wa shule au chuo. Ni njia ya kudhibiti harakati na kuhakikisha wanafunzi wanazingtia sheria zilizowekwa.